Jalada zenye rangi mbalimbali yamewekwa kwenye rafu za mbao yenye vigawanyo. Kila sehemu imetengwa jwa ajili ya kuweka faili. Baadhi ya vigawanyo vimeandikwa namba na majina.

Vifaa viwili vya kompyuta viko juu ya meza nyeupe, kila kompyuta ina screen nyeusi ikifwatana na kibodi nyeusi, moja inalingana na panya nyeusi ikionyesha kuwa imetayarishwa kwa matumizi.

Timu ya wachezaji wa soko wenye ulemavu wamesimama kwenye uwanja wa nyasi bandia. Wamevalia suti nyeusi, nyekundu na kijani. Baadhi yao wanatumia fimbo za kutembea.

Madawadi na viti vya mbao vimepangwa kwenye darasa lenye sakafu nyekundu baadhi ya madawati yana karatasi na vitabu huku mapazia ya waridi yananinginia kwenye madirisha.

Rafu imepangwa kwa jarada kadhaa yakiwemo ya rangi ya samawati, nyeusi, kijani na manjano ,jarada la samawati linaonekana kufungwa kwa kamba ya mpira.

Ukumbi umetayarishwa kwa ajili ya mikutano au masomo. Mistari wa meza na viti vyeupe, umepangwa kwa utaratibu. Ukionyesha hali ya utulivu na utaalam. Kila meza ina viti viwili na zimepangwa kwa utaratibu.

Hapa kwenye uwanja mzuri wa michezo, wenye vifaa vingi, vya rangi tofauti. Vifaa hivyo, ni pamoja na rula za kuteleza na pembeya. Miti mikubwa na iliyochanua, imezunguka uwanja huu.

Kundi la wanariadha wamevalia sare zinazofanana. Wamesimama mbele ya bango kubwa lenye maneno. Wengine wamesimama mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Alama ya usalama imesimamishwa wima na imetengenezwa kwa chuma. Juu yake, kuna maneno ambayo yameandikwa kwa herufi kubwa za rangi ya kijani. Mshale mwekundu, unaelekea kulia na unaonyesha mahali pa kukusanyikia.

Hii ni mechi ya soka inayochezwa na watu wenye ulemavu wa miguu. Wachezaji wote wanatumia magongo mawili ili kujisaidia kutembea. Mmoja wao anapiga mpira kwa mguu mmoja. Wachezaji wengine wanasubiri.

Huu ni ukuta ulio na bango kubwa la elimu. Kuna maneno yameandikwa kati kati. Chini yake, kuna mabango mawili madogo yanayoonyesha tofauti Kati ya mkono wa kushoto na kulia.

Ubaoni kuna bango lenye ushauri kuhusu usimamizi wa taka, kichwa kikuu, kina herufi nyekundu, kinazungumzia upunguzaji, utumiaji, urejeshaji, wa taka. Kuna picha ndogo, kadhaa, zinazoelezea aina ya taka.

Ndani ya chumba, kuna ubao mweupe, ulio na maandishi. Chati zenye herufi kubwa na ndogo, zimebandikwa ukutani juu yake. Majina ya miezi na siku za wiki, yamebandikwa ukutani.

Bango kubwa limebandikwa kwenye ukuta ikionyesha alfabeti barua zote za herufi kubwa na ndogo zimeandikwa kwa wazi, chini ya herufi hizo kuna alama ya kuuliza na za kutamka.

Hawa ni wachezaji wa soka. Wamevaa jezi nyekundu zenye rangi ya kijani. Wachezaji hawa wanatumia magongo kutembea. Uwanja una nyasi. Wachezaji wawili, wapo mbele.

Hili ni jalada la kitabu cha kifaransa. Lina maandishi. Picha inaonyesha, watoto watatu wakicheza. Mmoja wao anaruka juu na wengine wawili wanashikilia kamba.

Eneo la wazi lenye nyasi iliyokatwa vizuri. Mbele ya nyumba, kuna bustani iliyopandwa mimea, iliyopangwa kwa uzuri. Katika ya mimea, kuna sanamu ya farasi.

Hii ni picha ya Asiya Sururu, akifanya mazoezi ya kuendesha mtumbwi kwenye mto. Yeye huonekana akiwa ndani ya mtumbwi na akitabasamu na anaonyesha ishara kwa mikono yake, vifaa vya kusaidia kupiga makasia, zimepangwa mbele yake.

Uwanja wa michezo, wenye vifaa mbalimbali vya watoto. Kuna bembea, rula, na sehemu za kutelezea. Nyuma ya uwanja huu, kuna jengo kubwa lenye rangi ya kijivu, linaloonekana kama limejengwa karibuni.

Hii inaonyesha kipande cha ukuta na mtawala mrefu wa mbao, ukuta umepakwa rangi ya kijani na kuna soketi ya umeme zilizopangwa kwa wima upande wa kushoto kuna sakafu ya vigae.

Madawati ya mbao yamepangwa kwenye chumba. Kila dawati lina kiti chake cha chuma kilichounganishwa. Sakafu ina vigai viekundu na alama nyeupe. Ukuta una ubao mweupe.

Hili jengo la ghorofa tatu. Kuta za jengo hili limejengwa kwa mawe ya saruji. Kuna madirisha mengi ya chuma. Kwenye kila ghorofa, kuna mlango mwekundu. Kila mlango, una nambari ya chumba.

Mwanaume mzee amesimama mbele ya hadhira anazungumza kwa kutumia kipaza sauti anaonekana kufurahiha jambo hilo , amevalia suti ya samawati tai na shati nyeupe.

Mlango wa chumba hiki umetengenezwa kwa mbao ngumu na umetengenezwa kwa umbo la msitatili, kwenye sehemu ya juu ya mlango kuna nembo ya neno, mlango una mpini wa fedha na tundu la ufunguo.

Mlango mwekundu umefungwa na juu yake kuna bango ndogo lililoandikwa. Bango lingine kubwa la karatasi nyeupe, linaonekana katikati ya mlango kwenye maandishi makubwa. Inaonekana kama bango hili limetayarishwa mahususi kumkaribisha mwalimu Agnes.

Nguzo imesimama, ni nguzo ya duara ambayo ina muundo wa rangi ya manjano iliyokolea . Inafanana na lami yenye nyufa. Nguzo hiyo imepakwa rangi isiyo na mngau , kwenye nguzo kuna bango lenye umbo la mstathili lenye rangi ya kijani iliyokolea .

Hili ni jengo lenye gorofa kadhaa, ambazo zimeunganishwa na ngazi ndefu, ngazi hizi ni za nje zina mpangilio wa pande mbili tofauti, juu kuna korido ndefu inayopita mbele ya vyumba kadhaa.

Tunatazama dawati la kompyuta kwenye dawati hili kuna kompyuta ya mezani skrini ya kompyuta imewashwa kando ya kompyuta kuna kibodi mbili na kipanya, kwenye skrini ya kompyuta kuna karatasi imeandikwa maneno.

Rafu ya mbao yenye sehemu ndogo ndogo imejazwa na vitabu na makaratasi. Kila sehemu ina vitu mbalimbali. Moja ina faili ndogo ya rangi ya njano na nyingine ina faili ya samawati.

Ukutani kuna bangao kubwa lenye rangi nyekundu katikati yake kuna saa kubwa yenye herufi ,saa hii inatumiwa kufundisha muda katikati kuna maduara ya rangi ya samawati.

Darasani kuna dawati mengi, ya rangi ya kahawia, kila mmoja ikiwa na kiti chake. Dawati hizi, zimepangwa kwa utaratibu. Pembeni mwa ukuta, kuna meza refu na juu yake, kuna kompyuta ndogo.

Kuna kabati nyeupe na nyeusi, limesimama juu ya magurudumu madogo. Lina milango miwili mbele na juu yake kuna karatasi, faili na kitambaa cha rangi ya waridi.

Ukurasa wa kitabu cha shule uliopambwa na picha tatu na melezo yake, picha ya kwanza inaonyesha lori kubwa lililobeba mchanga, ya pili ina gari moshi ndefu likisafiri kwenye reli.

Hili ni jengo la gorofa nne, lina kuta za mawe za rangi ya kahawia, na madirisha mengi, mbele ya jengo kuna kichaka cha kijani, katika kichaka, kuna bango ndogo, lililo, na maandishi.

Mwanamke mlemavu, ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu. Amevalia shati jekundu, na suruali nyeusi. Anajiandaa kutupa mkuki mrefu wa njano, akisaidiwa na mwanamume, aliyevalia jezi ya njano.

Muonekano unaoonyesha mlango wa mbao uliopakwa rangi ya hudhurungi. Katikati yake kuna karatasi nyeupe iliyobandikwa maandishi. Maandishi hayo yameandikwa kwa herufi kubwa. Chini yake kuna karatasi nyingine ndogo.

Huu ni ukanda wa jengo refu, kuna nguzo kadhaa zilizopakwa rangi nyeusi, zinabeba paa la mbao, kuta ni nyeupe na kuna milango kadhaa, mmoja ukiwa mwekundu, sakafu ina vigae vikubwa.

Karatasi ya rangi nyeupe, imejaa herufi za alfabeti. Juu yake, kuna ukingo wa njano, ukiwa na picha za katuni mbalimbali. Chini ya herufi hizo, kuna karatasi nyekundu, ambayo ina maandishi makubwa.

Wanamichezo wawili wamesimama wakiwa wamefunikwa na bendera ya Kenya ,mwanaume anaonekana amevaa shati ya rangi ya kijani na nyekundu na amevaa kaptura za rangi ya kijivu ,mwanamke amevaa shati ya rangi ya kijani na nyekundu.

Hii inaonekana kuwa ubao mweupe mkubwa wa kuandikia, ubao huu umefungwa kwenye ukuta na una maandishi machache juu yake, yakiwa yamechapishwa kwa rangi nyeusi kwenye kona ya kushoto kuna mlango wa mbao.

Tunaonyeshwa mitungi mitatu, ambayo imewekwa kwenye chumba kuna mzinga mwekundu wa kuzima moto mtungi mkubwa wa gesi ya rangi ya machungwa na mtungi wa gesi wa rangi ya kijivu.

Katika chumba hiki kuna rafu mbili za kuhifadhia vitu. Rafu moja, ni ya mbao ikiwa na vitu mbalimbali, ikiwemo kompyuta na vitabu. Rafu nyingine ni nyeupe na ina vitu vichache.